Watu kadhaa wameketi katika viti ndiposa wapate huduma za serikali katika ofisi hii ama eneo hii la kutolewa huduma hizo. Hii ni kuashiria kuwa serikali inapeana huduma kwa wananchi.

Huu ni mkutano wa kisiasa. Hawa wafanyikazi wa kiserikali ambapo Kuna raisi William Ruto amesimama kando na jaji mkuu wa koti ya Kenya. Na nyuma yake kuna majaji wengine wengi na watu ambao ni wengi sana wamekuja kuhudhuria mkutano huu.

Huu ni mkutano wa kisiasa, ambapo katikati ni Rais William Ruto, mkono wake wa kulia ni aliyekuwa naibu wa kitambo, Rigathi Gachagua, na kando kabisa ni mama ambaye ni jaji wa koti za Kenya, na kuna watu wengine ambao wanafanya kazi serikalini. Na nyuma kabisa, kuna bendera za Kenya na koti.

Hawa ni wanadada ambao ni wanne na mmoja ameshikilia mpira mbili mabegani. Wote wanacheza mpira wa vikapu. Hii ni kuonyesha kuwa serikali inaruhusu wanadada au vijana kwa jumla kujihusisha katika michezo mbalimbali.

Mwanaume ambaye ameketi na kuvalia nguo nyeupe, miwani, glovu na saa mkononi ni mfanyakazi wa huduma za serikali na anamhudumia mwanamume mmoja ambaye amesimama, hii ni kuashiria kuna huduma za serikali zinatolewa.

Hawa ni vijana ambao wanacheza mpira wa kandanda katika uwanja huu. Nyuma kabisa kuna watu kadhaa ambao wamejitokeza kuhudhuria ama ni mashabiki. Hii ni kuonyesha kuwa serikali inaruhusu vijana na watu wengine kujihusisha kwa mambo ya michezo.

Eneo hili ni la kutolea huduma za serikali kwa wananchi, kuna watu ambao wameketi chini na wamevalia sare au nguo maalum kuonyesha ni wafanyikazi wa serikali na kuna wananchi ambao wamekuja kupokea huduma eneo hili.

Wanadada hawa wanacheza mpira wa mikono. Hii ni kuashiria kuwa serikali ya Kenya inaruhusu vijana kujihusisha katika michezo mbalimbali ikiwemo wasichana. Na nyuma kabisa kuna watu wengi ambao ni mashabiki na wamekuja kushangilia mchezo huu.

Huu ni mkutano wa kisiasa ambapo watu wengi wameweza kujitokeza ili kuhudhuria, na wote wamevalia rangi moja isipokuwa wanaume kadhaa ambao wamevalia suti, hii ni kuonyesha kuwa watu wanapenda kujihusisha katika mambo ya serikali.

Huu ni mkutano wa kisiasa ambapo watu wengi wamejitokeza. Kuna wale ambao wamevalia nguo iliyo na rangi za bendera ya Kenya na kuna wale ambao wamebeba kibendera yenyewe mkononi na wengi sana wameinua mikono yao juu.

Wanaume wawili ambao wameketi mbele ya tarakilishi wamevalia sare au nguo maalum za kuonyesha hawa ni wafanyakazi wa serikali ambao wanatoa huduma za serikali katika ofisi hili la huduma na kuna mwananchi mmoja mwanamke amekuja na ameketi ili apewe huduma.

Huu ni mkutano wa kisiasa ambapo watu wengi wamejitokeza ili kuhudhuria hafla hii. Kuna wale ambao wamevalia nguo zilizo na bendera ya Kenya, na wengine wamebeba bendera yenyewe katika mikono yao kuashiria upendo wa nchi.

Hawa ni mashabiki wa michezo ambao wamejitokeza ili waweze kushangilia au kushabikia timu yao. Kuna mwanaume amevalia miwani na kando yake kuna wanawake ambao wametazama. Hii ni kuonyesha kuwa serikali inaruhusu watu kujihusisha au kushangilia timu yao ya michezo.

Huu ni mkutano wa kisiasa ambapo rais William Ruto anaongea na jaji mkuu wa korti za Kenya ambaye amevalia nguo za kortini, rais anamuonyesha kitu kwa mkono wake ama kwa saa kuashiria kuwa wanafanya kazi pamoja kwa amani.

Hawa ni vijana wa timu ya KDF ambao wanacheza mpira wa kandanda, inaashiria kuwa serikali inaruhusu vijana kujihusisha katika michezo mbalimbali au pia inawapea msaada wanaohitaji.

Huu ni mkutano wa kisiasa ambapo wanasherekea chama cha PNU na kuna wazee wengi ikiwemo Raila Odinga na watu wengine ambao, wanainua vikombe vyao juu kuonyesha kuwa wako pamoja na wanashirikiana.

Huo ni mkutano wa kisiasa ambapo wananchi wengi wamejitokeza ili kuhudhuria. Kuna wale ambao wamevalia nguo zenye ziko na rangi ya bendera ya Kenya na kuna wale ambao wamevalia au wamebeba bendera yenyewe.

Hapa ni ofisini au pahali ambapo huduma za serikali zinatolewa kwa wananchi. Mwanamke amevalia miwani na nguo maalum au sare za wafanyakazi wa kutoa huduma za serikali anamuongelesha mwananchi mmoja mwanaume ambaye amekuja na ameketi kupokea hizo huduma.

Mwanaume huyu ambaye ameketi kando au mbele ya tarakilishi ni mfanyakazi wa serikali au anayetoa huduma za serikali kwa wananchi. Na kuna wananchi wengi sana ambao wamepiga foleni ili kupata huduma hizi.

Huu ni mkutano wa kiserikali au wa kisiasa ambapo watu wengi wamejitokeza. Kuna wale ambao wamevaa nguo zimeandikwa Kenya na kuna wale ambao wamebeba bendera ya Kenya kuashiria upendo wao wa nchi hii.

Hawa ni wanadada ambao wanajishughulisha katika kucheza mpira na ni watu wengi sana na kuna wengine nyuma ambao wamekuja kushangilia kushabikia mchezo huu, hii inaashiria kuwa serikali inaruhusu vijana ili kujihusisha katika mambo ya michezo.

Huu ni mkutano wa kisiasa ambapo kuna rais wa kitambo, anasalimiana na mwanaume mmoja aliyevaa miwani. Nyuma yao kuna mlinzi wa rais na kando yao kumezungukwa na watu kadhaa ambao wanapenda au ni wafanyakazi wa serikali pia.

Hawa ni vijana ambao wanacheza mpira wa kandanda katika uwanja huu, nyuma kabisa kuna watu wengi ambao ni mashabiki na wamejitokeza ili kuweza kushangilia wakati mchezo huu unaendelea kuchezwa.

Huu ni mkutano wa chama cha ODM, ambapo watu wengi wamejitokeza na kushughulika sana, wengi wakiwa ni wanaume, kuashiria kuwa serikali inaruhusu chama tofauti tofauti nchini.

Ofisini humu au pahali hapa ni pa kutolea huduma za serikali kwa wanainchi. Kuna wale ambao wameketi na wamevalia nguo rasmi za kuonyesha wao ni wafanyikazi wa serikali na wanatoa huduma hizo hapa. Kuashiria kuwa wanainchi ni rahisi kupata huduma za serikali.

Huu ni mkutano wa kisiasa na kuna watu ambao wanashangilia. Rais William Ruto aliyesimama mbele katikati, pia yeye anashangilia na kando yake kuna mtu aliyesimama pia na amevalia viatu vyeupe na kando kuna Raila Odinga.

Hawa ni vijana au mashabiki ambao wamejitokeza ilikukuja kushangilia timu ya mpira inayochezwa kandanda ya Tusker hii ni kuashiria kuwa serikali inaruhusu vijana kujitokeza na kujishughulisha katika mambo ya michezo mbali mbali.

Mwanamke mmoja ameketi amevalia miwani pia na sare maalum ya kuonyesha yeye ni mfanyakazi au mhudumu wa kutoa huduma za serekali kwa wananchi. Anamwongelesha mama wengine ambao wako mbele yake na kando ili kuwaonyesha kitu kwa karatasi.

Huu ni uwanja ambapo vijana hawa wanacheza mpira wa kandanda, na nyuma kabisa kuna watu wengi sana ambao wameweza kujitokeza ili kuhudhuria au kushangilia mchezo huu. Huu ni kuashiria kuwa serikali ina ruhusu vijana kujihusisha katika mambo ya michezo.

Hawa ni vijana wa kucheza mpira wa kandanda ambao wanaelendelea kujitayarisha au kupiga zoezi ili waweze kucheza mchezo ambao uko mbele yao, hii ni kuonyesha kuwa serikali inaruhusu vijana kujiuzisha katika mambo ya michezo mbalimbali kama huu wa kandanda .

Hapa ni kituoni mahali ambapo wananchi wanaweza kupokea huduma za serikali. Mwanamke aliyeshikilia tarakilishi kwa mkono wake, anahudumia ama anaongea na watu wenzake ambao wanavalia nguo za kazi ya kutoa huduma za serikali.

Mwanaume mmoja ambaye amevalia sare maalumu ya kutolea huduma za serikali kwa wananchi ameketi pahala pamo ofisini karibu na mbele ya tarakilishi ili aweze kuangojea watu au wananchi wanaokuja kupokea huduma hizo.

Watu hawa wamevalia nguo nyeupe rasmi ambazo ni sare za watu wanaofanya kazi ya serikali kuhudumia wananchi na mwanamke mmoja amevalia barakoa na mwanamume mwingine pia amevalia barakoa nyeusi, hii ni kuashiria kwamba kuna huduma za serikali zinazotolewa eneo hili ama ofisi hii.

Hili ni eneo ambalo huduma za serikali zinatolewa kwa wananchi. Kuna wanawake ambao wameketi hapa wawili, na mmoja amesimama na kujishikilia kiuno ambao wamevaa sare na hulme wa wafanyakazi wa huku ili wakupea wananchi huduma za serikali wanapokuja.

Huu ni mkutano wa mashabiki ambao wamejitokeza ili kushangilia na kuangalia timu yao ya mpira ikicheza na ni wengi sana kuashiria kua serikali inaruhusu vijana kujihusisha katika mambo ya michezo mbalimbali.

Wasichana wawili ambao wanacheza mpira wa vikapu na nyuma yao kuna watu wengi ambao wamekuja kushabikia au kushangilia mchezo huo. Hii ni kuashiria kuwa serikali inaruhusu wasichana au vijana kwa jumla kujihusisha katika mambo ya michezo.

Huu ni mkutano wa kisiasa ambapo rais William Ruto ako katikati na kando yake kuna mlinzi wake na kando kuna mwanamke mmoja. Nyuma kabisa kuna watu wengi sana ambao wamehudhuria mkutano huu wa kisiasa ili kuonyesha kuwa watu wengi wanapenda kujihusisha katika mambo ya kiserekali.

Hawa ni vijana wanaocheza mpira wa kandanda wanaendelea kushangilia ushindi wao na nyuma kabisa kuna watu ambao wamejitokeza ili waweze kuweza kushangilia mchezo uliokuwa unachezwa eneo hilo. Hii ni kuashiria kuwa serikali inaruhusu vijana kujihusisha katika mambo yao mengi ya michezo.

Wanadada hawa wanacheza mpira wa kikapu. Hii ni kuashiria kuwa serikali inaruhusu wasichana au vijana kujihusisha katika mambo ya michezo mbalimbali na nyuma kabisa kuna watu ambao wamekuja kuangalia au kushabikia.

Hapa ni pahali ambapo huduma za serikali zinatolewa kwa wananchi. Kuna wanawake ambao wameketi hapa na mwanaume, wote wamevalia nguo maalum au sare za wafanyakazi wa huduma za serikali na wamevalia barakoa pia ili kuweza kuhudumia wateja wanaokuja hapa.

Huyu ni mkutano wa kisiasa ambapo rais wa kitamba Uhuru Kenyatta alikuwa anaapishwa mkono wake wa kushoto kuna bibi yake. Na kando yake kuna watu au majaji wa majaji kuu ya koti ya Kenya.

Hapa ni pahali ambapo huduma za serikali zinatolewa kwa wananchi. Kuna wale ambao wamevalia nguo maalum au sare ya wafanyakazi wa huku, na wengine wameketi mbele ya tarakishi, na wengine kusimama, na watu wameketi chini ili kupata huduma hizo. Ikiwa polisi ambaye anayekaa ulinzi.

Huu ni mkutano wa mashabiki wa timu ya kucheza mpira wa kandanda, ambao wanashangilia timu yao wanafurahia timu yao kujihusisha katika mchezo huu. Hii inaashiria kuwa serikali inaruhusu vijana kujihusisha katika mikutano ya kucheza mpira au michezo mbalimbali.

Wanawake wawili wameweza kuketi kwa viti na wako na kalamu na makaratasi ambapo wanaandika. Watu kadhaa wamesimama mbele yao ili kuweza kupokea huduma za serikali ambazo zinatolewa eneo hili. Nyuma au kando kabisa kuna watu wengine pia.

Mwanaume ameketi na kuvalia nguo nyeupe pia saa mkononi na barakoa, anawahudumia watu ambao wamekuja kupata huduma za serikali katika eneo hili, ikiwemo mwanamke mmoja ambaye amevalia barakoa nyeusi.

Hawa ni wafuazi au mkutano wa mashabiki wa timu ya kucheza mpira wa kandanda inayoitwa Gor mahia ,wametokea eneo hili waweze kushangilia timu yao , ikiendelea kucheza hii inaashiria kua serikali inaruhusu vijana kujitokeza kwa mambo ya michezo .

Huu ni mkutano wa kisiasa ambapo watu wengi wamejitokeza ili kuhudhuria mkutano huu, kuna wale ambao wamevalia nguo zilizo na rangi ya bendera ya Kenya na kuna wenye wamebeba bendera yenyewe kwa mkono kuashiria upendo wao wa nchi.

Huyu ni mwanariadha anayeitwa Kipchirchir ambaye anashiriki katika mchezo hii. Hii inaashiria kuwa serikali inaruhusu vijana na watu kujihusisha katika michezo mbalimbali. Pia kuna watu walioketi kando ilikuangalia michezo hii.

Kuna wanaume ambao wameketi chini na kushikilia kalamu mkononi wakiandika vitu. Katika meza, na kuna mwanaume mwingine amesimama hapani pali ambapo wana inchi wanakuja na kupata huduma za serikali. Na kuna watu wengine nyuma kabisa ambao ni wanawake wameketi.

Hawa ni wanadada ambao wanacheza mpira wa vikapu ili kuweza kufurahia ama kupata riziki. Hii inaashiria kuwa serikali inaruhusu vijana kujihusisha katika mambo ya michezo mbalimbali.

Hili ni ofisi ambalo huduma za serikali zinatolewa kwa wananchi. Kila mtu hapa amevalia barakoa na kuna wale ambao wameketi chini wamevalia sare maalum ya wafanyikazi wa kutoa huduma hizo kwa wananchi na kuna mwanamume mmoja ambaye amekuja kupokea huduma hizo na amevalia suti.

Huu ni mkutano wa kisiasa ambapo Rais Wiliam Ruto anasalimia watu ambao wamenyorosha mikono yake, wanawake na nyuma kabisa pia kuna watu ambao wamenyorosha mikono ili waweze kumsalimia Rais.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa barakoa amesimama. Na kando yake kuna watu wengine ambao wameketi wamevalia nguo kama yake, sare rasmi wafanyikazi wa kutoa huduma za serikali. Na kuna wananchi ambao wameketi mbele yao ili waweze kuhudimiwa.

Hili ni eneo ambalo huduma za serikali zinatolewa kwa wananchi , kuna wale wamesimama ili kupokea huduma hizo ,na kuna wale ambao wameketi na kushikilia makaratasi yao mkononi ili kupata huduma za serikali, na kuna afisa wa polisi ambaye anaweka ulinzi .

Huu ni mkutano wa kisiasa na kuna watu wengi ambao wamehudhuria mkutano huu . Anayesimama mbele ya vipaza sauti ni Raila odinga na anamsaidia mwenzake kunyoosha mkono wake juu.

Eneo hili ni la kupeana huduma za serikali kwa wananchi. Kuna watu wengi sana ambao wamejitokeza ili kupata huduma hizo. Wanaume wengine wamesimama mbele na mwanamke mmoja ili kuweza kupata huduma.

Huu ni mktano wa kisiasa ambapo watu wengi wamejitokeza kuhudhuria hafla hii. Kuna wale ambao wamebeba bendera ya Kenya kuashiria upendo wao na kuna watu ambao wanapiga makofi kuashiria wanafurahia kukua eneo hili.

Hawa ni vijana ambao wanacheza mpira wa kandanda. Wako katika uwanja huu. Wanashangilia ushindi yao na huku nyuma kabisa kuna watu ambao ni mashabiki wa timu hii wamekuja kushangilia. Kuashiria kuwa serikali inaruhusu vijana kujihusisha katika mambo ya michezo mbalimbali.

Huu ni mchezo wa kandanda ambao unaendelea kuchezwa na vijana. Kuna watu ambao wameketi nyuma kabisa ambao wanaendelea kutazama mchezo huu. Hii ni kuashiria kuwa serikali inaruhusu vijana kujihusisha katika michezo mbalimbali.

Mwanaume huyu ambaye amevalia miwani na nguo nyeupe na glovu na saa mkononi. Ni mfanyakazi wa serikali ambaye anatoa huduma za serikali kwa wananchi na kuna mwanamke mmoja ambaye amesimama anahudumiwa na mwanaume huyu.

Hawa ni vijana ambao wanacheza mpira wa kandanda katika uwanja huu. Nyuma kabisa kuna watu wengine ambao wamekuja kuhudhuria yaani mashabiki kuonyesha kuwa serikali inaruhusu vijana na watu kujihusisha katika mambo ya michezo.

Hawa ni vijana ambao wanacheza mpira wa vikapu na kuna viti vilivyo nyuma yao. Hii ni kuashiria kuwa, serikali inaruhusu vijana kujihusisha katika michezo mbalimbali nchini.

Wanawake wawili wameketi mbele ya tarakilishi na wanahudumia mwanaume mmoja ambaye amekuja kuhudumiwa katika eneo hili au ofisi hili la kutolea huduma za serekali kwa wananchi.

Hawa ni mashabiki wa mpira au timu ya mpira ya kandanda inayoitwa Tusker. Wamekuja ili kuweza kushangilia timu yao ikicheza mchezo huo. Hii nikuashiria kuwa, serikali inaruhusu vijana kujihusisha katika mambo ya michezo.

Pahali hapa ni pa kutolea huduma za serikali kwa wananchi. Mwanamke ambaye amesimama na kuvalia nguo maalum ni mfanyakazi wa huku ambaye anawasaidia watu au wananchi wanaokuja kupata huduma kama hawa ambao wameketi ili waweze kuhudumiwa.

Huu ni mkutano wa mashabiki wa La Azizia ambao wamejitokeza eneo hili ili kushangilia au kutazama timu yao ikicheza mpira, Hii ni kuhakikisha kuwa serikali inaruhusu watu kujitokeza katika mambo ya michezo.

Huu ni mkutano wa kisiasa ambapo Rais William Ruto amesimama na ana apa kutumia Biblia. Mkono wake wa kushoto kuna bibi yake na katika mkono wake wa kulia kuna jaji wa koti la Kenya. Na nyuma kabisa kuna watu wengine wengi.

Pahali hapa ni pa kutolea huduma za serikali kwa wananchi. Kuna wale ambao wameketi nyuma ya meza na wamwvaa nguo maalum kuonyesha wao ndio wanatoa huduma hizo na wananchi ambao wameketi mbele yake kwa ajili wakaweza kupokea huduma.

Huu ni mkutano wa kisiasa kuna watu wengi ambao wamejitokeza ili kuhudhuria mkutano huu. Anayeongea anaitwa Kalonzo na yeye ndiye anaongoza mkutano ulio hapa ambapo kuna watu wengine waliosimama kando yake na nyuma yake.

Eneo hili ni la kutolea huduma za serekali kwa wananchi. Kuna watu ambao wameketi na wamevalia sare maalum au nguo ambazo ni za wafanyakazi wa huku na wanahudumia wananchi ambao wamekuja kupokea huduma hizi na kila mtu amevalia barakoa.

Huu ni mkutano wa kisiasa, ambapo watu wengi sana wamejitokeza kuhudhuria mkutano huu. Kuna wale ambao wamevalia nguo zilizo na rangi ya bendera ya kenya na kuna wale ambao wamebeba bendera yenyewe mkononi.

Eneo hili ni la kutolea huduma za serikali kwa wananchi. Ni kubwa sana kuna vitu mingi, na watu wengi wamejaa hapa ili waweze kupokea huduma hizo. Kuna wale ambao wamesimama tayari, na wanaendelea kupokea huduma.

Huu ni mkutano wa kisiasa ambapo watu wengi wamejitokeza ili kuhudhuria kuna wale ambao wamevaa nguo zilizo na rangi ya Kenya na kuna wale ambao wamebeba bendera yenye mikono mirefu mikononi mwao kuashiria njia ambao wanapenda nchi yao.

Kuna watu wengi ambao wamekuja eneo hili ili kuweza kupata huduma za serekali ambapo zinatolewa hapa ofisini na kuna wale ambao wamevalia sare au nguo maalum ya wafanyikazi wa kutoa huduma za serekali kwa wananchi ambao wanashughulikia wananchi.

Huu ni mkutano wa kisiasa ambapo rais William Ruto anapiga sahii ili aweze kuwa rais, mbele yake kuna jaji wa korti la Kenya na nyuma kabisa kuna majaji wengine na watu wengine ambao wamehudhuria mkutano huu wa kisiasa.

Hawa ni mashabiki wa timu Gormahia, ambao wamejitokeza kwa wingi sana. Ili waweze kuhudhuria mchezo, na kushangilia timu yao. Hii ni kushiria kuwa, serikali inaruhusu vijana kujihusisha katika mambo ya michezo.

Huu ni mkutano wa kisiasa ambapo watu wengi wamejitokeza ili kuhudhuria ,kuna wale ambao wamevalia nguo iliyo na rangi ya Kenya ,na ingine wameandika jina Kenya kwa nguo yao kuashiria kuwa wanapenda nchi ya Kenya sana.

Huu ni mkutano wa kisiasa ambapo rais wa kitambo wa Kenya Uhuru Kenyatta ako na mwenzake ambaye amevalia shati nyeupe na miwani, nyuma ya rais kuna mlinzi wake na watu wengine wengi.

Hawa ni mashabiki wa timu ya mpira wa kandanda ya Gormahia ambao wamejitokeza na kushangilia labda ushindi wao, au labda kitu ambacho kiliwafurahisha katika timu yao. Hii ni kuonyesha kuwa, serikali inaruhusu vijana kujihusisha katika mambo ya mpira au michezo.

Hawa ni vijana wanaocheza mpira wakandanda katika uwanja huu. Nyuma kabisa. Kuna watu wengi ambao wamejitokeza ndani mashabiki wa timu ambazo zacheza. Ili kushangilia. Hii ni kwa sheria kuu wa serikali inaruhusu vijana kujiuzisha katika michezo mbalimbali.

Wanaume wawili wameketi na wameshikilia kalamu kwa mikono yao au wako andika na makalatasi. Na mmoja anashughulikia mtu mmoja ambayo amekuja kupata huduma za serikali eneo hili. Kuashiria kuna huduma za serikali zinazotolewa.

Hawa ni vijana ambao wanacheza mpira wa kandanda katika uwanja huu. Nyuma kabisa, kuna watu wengi ambao wamekuja kushangilia au kushabikia mchezo huo. Hii ni kwa sheria kuwa serikali inaruhusu vijana kujihusisha katika mambo ya michezo mbalimbali.

Huu ni mkutano wa mashabiki wa mpira wa kandanda wamekuja kushangilia au kushabikia timu yao inapocheza hii ni kuashiria kuwa serikali inaruhusu vijana au watu kujihusisha katika mambo ya michezo.

Eneo hili ni la kutolea huduma za serikali kwa wananchi. Kuna wale ambao wamevalia sare au nguo maalumu za wafanyikazi wa kutoa huduma hizo. Na kuna wananchi au watu ambao wamekuja ili waweze kupokea huduma za serikali eneo hili.

Mwanamke aliyevalia nguo nyeusi na nyeupe ndani yake ni mhudumu au mfanyakazi wa serikali ambaye anasaidia kutoa huduma za serikali kwa wananchi. Mwanamke aliyeketi kando yake na watu wengine ambao wako hapa wamekuja ili kupata huduma za serikali.

Hawa ni vijana wanaocheza mpira. Na nyuma yao kuna washabiki wengi sana wamejitokeza ili kushangilia mchezo huu. Hii ni kuashiria kuwa serikali inaruhusu vijana kujihusisha katika michezo mbalimbali.

Hawa ni vijana ambao wanashangilia ushindi wao wa mpira walikuwa wanacheza. Hii ni kuashiria kuwa Rais au serikali ina ruhusu vijana kujihusisha katika mambo ya michezwa mbalimbali.

Huu ni mkutano wa kisiasa ambapo watu wengi wamejitokeza sana. Kuna mmoja pia ambaye amevalia kofia iliyo na rangi ya bendera ya Kenya. Hii ni kuonyesha kua serikali ina ruhusu watu kujihusisha katika mambo ya kisiasa au mambo ya serikali.

Watu ambao wamevalia sare maalum ya wafanyakazi wa kutoa huduma za serekali wameketi chini kwa meza na wamevalia barakoa ili kuweza kuhudumia wananchi ambao wamekuja kupokea huduma hizo za serekali eneo hili.